Rukwama imejaa shanga na vikuku ikionyesha mapambo mengi. Mtu mmoja amesimama karibu, amevaa koti la samawati na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna vibanda vingine vya soko, vilivyo na bidhaa mbali mbali.

Pahali kama duka la huduma za M-Pesa, likiwa na milango miwili ya kijani kibichi yenye maandishi meupe M-Pesa. Mlango mmoja umefunguliwa nusu ukionyesha ndani. Kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa.

Gurudumu la gari la kifahari limesimama kando ya barabara. Tairi na mpira mweusi wenye michoro huku rimu ikiwa na rangi ya fedha iliyong'aa na nembo ya udi katikati.

Majengo mawili ya biashara, yamesimama kando ya barabara yenye lami. Moja, ina milango ya chuma ya kijani huku nyingine ikiwa na bidhaa zilizopangwa. Kuna kiti kidogo cha mbao, mbele ya mlango wa kijani.

Noti kadhaa za elfu moja za Kenya zikiwa juu ya meza. Baadhi zimekunjwa kidogo zikionyesha alama za matumizi. Nambari za siri na maandishi ya Kenya yanaonekana wazi. Kuna vitu vingine visivyoeleweka nyuma vikiashiria mazingira ya ndani.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na matunda mengi. Ndizi nyingi zimeninginia juu. Migomba kadhaa ya matunda mengine yamepangwa chini. Mapera, maembe na matunda ya kijani yamekusanywa.

Mlango mkubwa wa chuma, rangi ya kijani kibichi umefunguliwa na una maandishi M-Pesa. Namba ya wakala na duka zimeandikwa juu. Ndani ya duka kuna jokofu lenye bidhaa na masanduku.

Biashara ya mpesa inaonekana mbele ya duka. Milango ya chuma yenye rangi ya kijani imeandikwa mpesa kwa herufi kubwa. Kuna nambari ya simu ilioandikwa juu ya mlango. Barabara ya matofali imepita mbele ya duka.

Jengo refu la kisasa linaonekana likiwa na kuta za vioo na paa la chuma. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo. Anga la samawati linaonekana wazi. Kuna barabara ya lami mbele ya jengo.

Mwanamume anatoa maziwa kutoka mashine ya kisasa. Ameshika kikombe cha plastiki cha rangi ya chungwa. Mashine mbili za kutoa maziwa zimepangwa vizuri. Kuna vikombe vingi vya rangi mbalimbali vilivyopangwa chini.

Duka lina mlango wazi likionyesha ndani yake. Kuna rafu tupu na jokofu. Juu ya mlango kuna bango lenye maandishi Royal Star Inn Milk ATM na nambari ya simu. Kando ya mlango kuna bango refu la samawati lenye picha za bidhaa ya maziwa, mayai mikate na keki.

Bodi ya lori la kijani, limejaa magunia mengi ya vitunguu vyekundu. Watu wawili wamesimama wakiendelea kupakua na kupanga magunia hayo. Magunia mengi yamepangwa chini karibu na lori. Mwanamke aliyevaa kofi kubwa amesimama akionekana kuangalia kazi.

Mwanaume anatembea ndani ya duka refu lenye viatu vingi vilivyopangwa kando ya ukuta wa zambarau. Rafu ndefu zimejaa viatu vya aina tofauti kuanzia buti hadi raba. Chapa Darling limeandikwa ukutani. Ni duka la viatu lenye urefu mpana.

Ndizi nyingi zimelala, zimepangwa juu ya kitambaa. Baadhi ni za rangi ya kijani njano zikionyesha bado hazijaiva kikamilifu, wakati zingine ni za njano kamili zikionyesha zimeiva.

Duka la rangi , mlango wake una rangi ya kijani kibichi, maandishi sky shine autopaint yameonekana juu. Ndani makopa ya rangi yamepangwa Kwenye rafu , nambari za simu zimechapishwa wazi.

Gari jeupe dogo limebaki barabarani likiwa na nambari ya usajili KDH 990J mbele. Kuna njia iliyonyooka upande wa kulia na ukuta mweupe na miti upande wa kushoto. Anga linaonekana wazi na jua linaangaza likionyesha hali nzuri ya hewa.

Gari kubwa aina ya Van rangi ya fedha imeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Lango lake la nyuma lina kibandiko cha nambari ya usajili KCN 709X na pia lina bandiko linaloonyesha kikomo cha kasi cha kilomita themanini kwa saa.

Mikono miwili, inashika rundo kubwa la noti, la shilingi elfu moja za Kenya. Noti zingine zimewekwa kwenye riti. Mikono inaonekana kuwa inafunga noti kwa ruba. Sehemu ndogo ya nguo nyekundu inaonekana nyuma.

Hati ya malipo ya ushuru inaonyesha kichwa KRA tax payment na maelezo ya akaunti ya mkopo, namba ya akaunti na akaunti ya makusanyo ya KRA. Pia inaonyesha fedha zilizopokelewa.

Gari aina ya SUV rangi ya kijivu cheusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe, lango lake la nyuma lina nambari ya usajili ya ukenya KDK, magurudumu yake ni meusi na yana muundo wa kipekee.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali, zimepangwa juu ya chombo cha chuma chenye matundu. Chini ya chombo hicho, kuna uchafu na takataka zilizotapakaa ardhini.

Magari mengi yamepangwa kwa usawa Kwenye eneo la maegesho . Rangi mbalimbali kama vile nyeupe , nyekundu na samawati zinaonekana . Taa za magari zinamulika hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali ikionyesha ni mchana.

Barabara ya lami iliyo na magari mawili makubwa yakisafirisha magari mengine. Lori la kwanza limebeba magari kadhaa meusi yaliyopangwa kwa ghorofa mbili. La pili, liko nyuma yake likibeba shehena kama hiyo.

Jengo kubwa la kiwanda. Mabasi mawili makubwa yanatengenezwa ndani. Moja ni ya rangi ya njano na lingine nyeupe. Miundo ya chuma ipo nyuma. Inaonekana hatua ya utengenezaji wa magari makubwa.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi. Gari la rangi nyeusi na nyeupe linaonekana likiwa limeegeshwa. Magari mengine ya rangi tofauti yameonekana nyuma. Miti ya kijani kibichi na baadhi ya magari ina rafu za mizigo.

Mtu ameketi katikati ya tunda nyingi sokoni. Machungwa, maembe, matikiti maji, ndizi na maparachichi yamepangwa vizuri. Kuna vikapu na mifuko iliyojaa bidhaa mbalimbali.

Mwanaume anatabasamu, akiwa ndani ya gari, akishika simu mkononi. Anaendesha gari. Kwa nyuma, kunaonekana maandishi meusi yenye rangi ya samawati na kijani. Maandishi yao yanatoa taarifa kuhusu bima. Kuna nembo ya Kenya Orient Insurance chini.

Banda dogo lina viatu vingi, vimepangwa na kutundikwa, vikiashiria biashara ya vitu vilivyotumika. Viatu vya aina tofauti viko kila mahali, vikiwemo vya mchezo. Paa la banda limetengezwa kwa turubai.

Soko kubwa limejaa bidhaa mbalimbali. Wanawake wamekaa chini wakichagua na kuuza mboga na matunda. Nyanya, viazi vitamu, vitunguu na mahidi vimepangwa chini.

Gari jeupe limeegeshwa mbele ya mlango wa huduma wa karakana. Juu ya mlango neno service limeandikwa kwa herufi kubwa. Milango miwili ya kioo ina maandishi ya samawati ikisema approach slowly auto door .Taa zinaangaza zikitoa mwanga wa kutosha.

Bango la bima ya magari. Gari la rangi ya fedha linaonekana katikati. Kuna maelezo ya bei kwa bima ya mwezi mmoja na mwaka mmoja. Yameandikwa kwa Kiswahili na Kiingereza . Namba za simu za mawasiliano pia zipo chini.

Soko la wazi, lina bidhaa mbalimbali za kilimo; maboga, mahindi na mananasi yamepangwa juu ya meza. Mapapai yamepandwa chini. Bidhaa zingine zimepangwa kwenye meza. Juu ya meza, kuna gunia kubwa la kijani.

Duka la nyama linaonyesha vipande vikubwa vya nyama kwenye meza ya kuuza, kichwa cha ng'ombe kimening'inia juu ya meza, watu wawili wamevaa kofia nyekundu na nguo nyeupe wamesimama nyuma ya meza. Rafu zilizojazwa na nyama zimetundikwa juu.

Gari kubwa jeusi la kifahari aina ya SUV, limewekwa ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe inayong'aa. Magurudumu yake yana alama za kuvutia. Kuna madirisha makubwa kwenye ukuta nyuma ya gari, yakionyesha mazingira ya nje.

Ndizi kijani kibichi zimepangwa kwenye ndoo mbili. Kila ndoo ina rundo kubwa la ndizi. Zimeunganishwa na shina refu la mti wa ndizi. Nyuma vibanda vya soko vinaonekana vikiuza viazi vitamu na vitunguu. Huu ni ukulima wenye mazao mengi shambani.

Rangi ya noti inaonekana wazi, ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Ina picha ya jengo maarufu, nambari elfu moja imeandikwa kwa ukubwa. unaonekana mtu ameushika mkononi.

Soko la matunda limejaa bidhaa mbalimbali. Ndizi nyingi zimetundikwa na kuwekwa kwenye meza. Pia kuna mananasi na matikiti maji. Watu wanasimama wakifanya manunuzi.

Hifadhi kubwa ya magari imejaa magari mengi, yamepangwa kwa safu ndefu. Kuna aina na rangi mbalimbali za magari. Anga linaonekana kuwa na mawingu huenda ni eneo la maonyesho au sojko la magari.

Mwanaume anapanga nyanya nyingi zilizowekwa kwenye masanduku ya mbao. Masanduku yamepangwa kwa safu ndefu sokoni. Watu wengine na magari yanaonekana nyuma. Labda ni soko la jumla la mazao.

Familia ya watu watatu wakitabasamu. Baba, mama na mtoto wameshikana mikono. Kuna maandishi life insurance na your future protected . Namba za simu na anwani za tuvuti zimeonyeshwa.

Duka ndogo la maziwa linaitwa Yustina milk . Mlangoni kuna watu wawili wameketi. Nje kuna ndoo za rangi mbalimbali. Ukuta wa duka una picha ya ng'ombe na maandishi nauza maziwa fresh .

Soko lenye shughuli nyingi. Makapu mengi yamejaa matunda, mboga za rangi tofauti, kila moja ikionyesha uzuri ya asili. Baadhi ya watu wanaonekana wakishughulikia bidhaa zao. Juu ya stedi hizi, miavuli mikubwa rangi mbalimbali inatoa kivuli.

Watu wengi wamekusanyika katika soko la wazi. Mazao yamewekwa chini na wengine wamekaa wakifanya biashara. Kuna vibanda vilivyofunikwa. Kuna pilikapilika nyingi zikiendelea katika.

Duka la mpesa. Milango yake imepakwa rangi ya kijani na samawati na neno mpesa limeandikwa kwa herufi kubwa. Sakafu iliyotengenezwa kwa vigae inaonekana. Inaashiria huduma za kifedha.

Duka dogi la reja reja. Rafu zilizopangwa zimejaa bidhaa tofauti. Kesi za Coca Cola zimewekwa chini. Ishara ya huduma ya M-Pesa inaonekana wazi ikionyesha huduma za kifedha. Mifuko ya maduka makubwa imening'inia karibu na mlango wa samawati.

Mwanamke aliyevaa hijabu za zambarau, anatembea kuelekea duka. Milango ya duka ina rangi ya kijani na samawati. Barabara ni pana. Mtu mwingine ameketi kando akifanya biashara. Ni mitaa yenye maduka.

Kwenye bango hili, magari matatu ya rangi tofauti yanaonyeshwa. Moja ni jeupe, lingine chungwa na la tatu jekundu . Juu kuna maandishi, PSV Taxi Insurance. Chini, kuna nambari, tovuti.

Gari la kifahari, njano imesimama katikati ya chumba chenye madirisha makubwa. Taa za mviringo zinaangazia zikionyesha uzuri wake. Mmea mrefu wa kijani uko nyuma ukiongeza uhai .Sakafu nyeupe na nyeusi inatengeneza muundo maridadi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari la kifahari la fedha linajitokeza mbele. Nyuma yake kuna SUV nyeusi na malori mengine. Miti mirefu ya kijani inazunguka eneo hilo.

Mkupuo wa noti za Kenya, umetawanyika juu ya meza. Kuna noti za thamani tofauti kama mia mbili, mia tano na elfu moja. Noti nyingine zimerundikana, huenda ni hesabu ya fedha au malipo.

Vufurushi vikubwa vya nguo vimerundikana. Vimefungwa kwa kamba nyeusi. Baadhi vina lebo yenye maandishi tofauti. Labda ni nguo za mitumba zikisubiri kusafirishwa au kuuzwa.